Watu wamesimama mbele ya chumba ambapo nyuma yao kuna cheti yenye nembo ya kampuni fulani, hii ni kuonyesha kuwa kampuni hiyo ndio iliyosimamia utoaji wa elimu kwa watu hao.

Watu mbalimbali wakiwa katika eneo ambalo samani zinatengenezwa kwa kutumia mbao, huku kukiwa na kijana mmoja aliyeweka penseli katika sikio lake anayesoma daftari. Hii ni kuonyesha kuwa mahali hapa ndipo ambapo elimu ya utengenezaji wa samani za mbao hutolewa.

Wanafunzi watau wa chuo cha urembo wakiwa katikati wamesimama, huku mmoja akiwa anamnyoa mkaka aliyeketi. Hii ni kuonesha kuwa wanafunzi wanafanya yale waliofundishwa darasani.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamekusanyika katika meza moja iliyojaa vifaa mbalimbali vya elektroniki pamoja na umeme, huku anaonekana kuwa wakiwa wanajadiliana namna vifaa hivyo vinaweza kutumiwa.